Mteja amesimama eneo la mapokezi ya benki, kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali yanayohusiana na fedha, pia miamala kwa ajili ya kutoa au kuhifadhi pesa hizo mahali safi na salama.

Wafanyakazi wenye rika tofauti wakike kwa wakiume wamesimama kwa pamoja waliovalia mavazi ya heshima ndani ya benki (BPR) tayali kupiga picha hii uonesha mshikamano na ushirikiano katika utendaji bora wa kazi.

Watu wa rika tofauti wakike kwa wakiume wakifurahia na kucheza miziki pembezoni mwa duka kubwa, liuzalo na kuhudumia watu hawa kwa kuwapa pombe na vinywaji vingine vinavyopatikana katika eneo hilo baada ya kununuliwa.

Magari madogo yaliyowekwa ndani ya eneo maalum au egesho tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja wanaohitaji. vyombo hivi vya usafiri hurahisisha maisha hasa katika usafirishaji wa mizigo pamoja na watu kutoka eneo moja kwenda jingine.

Eneo maalum la kuuza magari yaliyoegeshwa ndani ya jumba kubwa la wazi kutoka kampuni ya Hyundai, ambayo huashilia vyombo hivi vya usafiri, tayari kwa kutolewa kwa watakaolipia kiasi cha pesa husika.

Egesho la kisasa lililojengewa na kuezekwa kwa paa zuri likiwa na magari madogo mawili, tayari kwa mauzo na lingine likitengenezwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya watumiaji wanaohitaji.

Gari dogo lililofunguliwa mlango wa mbele ili kuonyesha mandhari yake kuwavutia wateja mbalimbali ambao wanahitaji vyombo hivyo vya usafiri vimeegeshwa kwa ajili ya mauzo.

Muuzaji magari kutoka kampuni ya "NISSAN" akimpa ufunguo na kumkabidhi gari mteja aliyenunua gari dogo lenye rangi nyeusi kutoka kampuni ya "KIA", tayari kwa matumizi. Vyombo hivi vya usafiri hutumika kusafirishia abiria na mizigo kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyengine.

Magari mengi madogo kutoka kampuni ya kia, yakiwa yameegeshwa tayari kwa mauzo kwa wateja watakao hitaji, kutoka katika eneo la biashara liitwalo kigari, magari sokoni husaidia katika usafirishaji wa watu na abiria.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki aina ya ATM, inayotumika kuuza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe ambayo huitwa kila wakati maziwa freshi. Hutumiwa na watu mbalimbali ili kujipatia kipato, pia kuwasaidia wateja kupata kimiminika husika.

Mteja wa kiume akipata huduma ya maziwa kutoka kwenye mashine za kisasa za kieletroniki ziitwazo “ATM”, zinazotumika kuuza na kuhifadhi kimiminika hicho kwa wateja wanaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki itumikayo kuuza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe iitwayo ATM, hutumiwa na watu mbalimbali kama duka ili kutoa huduma kwa wateja wanaohitaji kimiminika hicho ambacho huwa na virutubisho mbalimbali.

Wateja na wahudumu waliopo nje ya duka la maziwa ya ng'ombe liitwalo hatima ya maziwa. Pembezoni kukiwa na majaba makubwa iliyotengenezwa kwa chuma yakitumika kuhifadi kimiminika hicho. Pia ni muhimu kwa afya zetu.

Mhudumu kutoka katika duka la "daima", akimwelekeza na kumuonesha mteja bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ili achague zilizopo juu ya makabati na kupangwa katika mpangilio mzuri, kwa ajili ya huduma safi.

Duka dogo la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe zikiwemo barafu , maziwa ya mgando yaliyohifadhiwa kwenye chupa na maboksi ya kisasa tayari kuuzwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki, aina ya "ATM", itumikayo kuhifadhi na kuuza maziwa kutoka kampuni ya "PARKASH" maziwa, tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja ili wapate kimiminika hicho ambacho huleta virutubisho mbalimbali mwilini mwetu.

Mashine kubwa ya kisasa ya kielektroniki aina ya "ATM", ambayo hutumika kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe kwa wateja, ambayo ina sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kuweka kiasi cha pesa na nyingine kwa ajili ya kutoa kimiminika hicho kinachohitajika.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki aina ya ATM, ambayo hutumika kuuzia na kuhifadhi maziwa safi ya ng'ombe kwa wateja wanaohitaji, baada ya kufanya malipo huweza kupata kiasi kilicholipiwa.

Watu mbalimbali waliopo ndani ya duka la maziwa lenye bidhaa mbalimbali zitokanazo na kimiminika hicho, tayari kwa ajili ya ufunguzi wa eneo hilo kutumika kama duka la biashara.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki aina ya "ATM", iliyopo ndani ya duka tayari kuuza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, ambayo huhitajiwa na watu mbalimbali wanaolipia na kupata huduma hiyo. Pia kuwa na umuhimu katika miili yetu kwa ajili ya virutubisho bora.

Muuza duka amesimama pembezoni mwa mashine ya kisasa ya kielektroniki aina ya "ATM", inayotumika kuuza na kihifadhi maziwa baada ya kufanya malipo ,kimiminika hiki huleta virutubisho mbalimbali mwilini.

Mteja akipata huduma ya maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa ya kieletroniki aina ya "ATM", ambayo hutumika kuuza na kuhifazi kimiinika hicho ambacho hutumiwa na binadamu kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki ya" ATM" ya chuo kikuu cha Nairobi ambayo hutumika kuuzia na kuhifadhia maziwa kwa wateja mbalimbali wanaohitaji. Kimiminika hicho hutupatia virutubisho aina ya protini vinavyosaidia kujengea miili yetu.

Mteja wakiume akiingia katika duka lenye mashine ya kieletroniki ya kisasa, itumikayo kuhifadhi na kuuza maziwa kwa wateja, wanaohitaji kimiminika hicho, ambacho huwa na virutubisho mbalimbali muhimu katika miili yetu.

Msimamizi aliesimama mbele ya mashine kubwa ya ki elektroniki ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa freshi ya ng'ombe kwaajiri ya wateja wanaohitaji baada ya kufanya malipo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki aina ya 'ATM' ambayo huuza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe kwa wateja mbalimbali, ambayo utusaidia kupata virutubisho mwilini mwetu hasa protini kwa ajili ya kujenga mwili.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki iitwayo "ATM" inayotumika kuhifadhi na kuuza maziwa mbalimbali, kwa watumiaji wanao hitaji hasa baada ya kufanya malipo ya kiasi kinachotakiwa.

Mashine kubwa ya kisasa yakieletroniki kutoka kampuni ya "VASHU MAZIWA ATM", ikitumika kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe kwa wateja wanaohitaji baada ya kufanya malipo.

Mteja amesimama nje ya duka kubwa liitwalo solai linalouza maziwa na bidhaa zingine kama mayai yanayotokana na mifugo ifungwayo kama kuku na ng'ombe kwa ajili ya matumizi ya binadamu hasa kuleta virutubisho kama protini kujenga mwili.

Duka dogo la kisasa lililojengwa kwa ajili ya kuuza maziwa kwa watumiaji watakaohitaji. Kimiminika hichi hutupatia virutubisho mwilini, unapotumia.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki itumikayo kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe, ambayo huwa na sehemu kuu mbili: moja kwa ajili ya kuweka kiasi cha pesa na nyingine kwa ajili ya kutoa kimiminika hicho, ambacho huwa na virutubisho vyenye umuhimu ndani ya miili yetu.

Dereva wa pikipiki iliyobeba mapipa makubwa matatu yaliyotengenezwa kwa chuma yakiwa na maziwa ndani yake, tayari kusambazwa kwenye maduka mbalimbali yatumikayo kuuza kimiminika hicho

Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotumika kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe hutumiwa na watu mbali mbali hasa inapokua imewekwa na kufanya kazi bila ya usimamizi wa mtu yeyote, husaidia wateja kupata huduma kwa kuweka kiasi cha fedha na kiasi cha kimiminika hicho.

Duka dogo linalotumika kuuzia maziwa likiwa na muuzaji aliyesimama pembezoni mwa mlango, tayari kuhudumia wateja watakaohitaji kimiminika hicho.

Duka dogo la maziwa liitwalo "DAIRY MAZIWA " pakiwa na wahudumu pamoja na wateja waliosimama pembeni wakisubiri kuhudumiwa ili waweze kutoa pesa.

Dada mmoja akiweka mito katika makochi yaliyowekwa kwenye duka kubwa linalotumika kuuza samani mbalimbali zenye kuvutia, ili kuwavuta wateja waweze kufika pale na kununua bidhaa hizo za samani zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na vitambaa vigumu vyenye rangi nzuri.

Mafundi seremala wawili waliovalia sare mmoja akikata mbao kwa kutumia msumeno mwingine akiranda kwa kutumia mashine maalumu; tayari kutengeneza vifaa vya samani mbalimbali kama vile meza, viti vitokanavyo na mbao kwa ajili ya mauzo.

Meza kubwa ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa na viti pembeni vyenye uwezo wa kukaliwa na watu nane ipo tayari kwa kuuzwa kwa wateja, wanaohitaji kununua samani hio ambayo hutumika kulia chakula majumbani na hotelini.

Fundi seremala aliyevalia mavazi meusi akiwa ameshikilia nyundo ikigonga ubao na msumeno uliopo pembeni unaotumika kukata mbao, tayari kutengeneza samani mbalimbali zinazotumika majumbani kama vile viti, meza pamoja na vitanda.

Mafundi seremala wawili, mmoja akikata mbao, mwingine akikereza tayari kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani, ambazo ni vitanda, viti, meza, pamoja na makabati, ili kuuza kwa watumiaji majumbani.

Samani aina ya kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuwekewa urembo wa kuvutia, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji na kupeleka majumbani, kwa matumizi mbalimbali hasa kulalia.

Viti vizuri, vilivyotengenezwa kwa chuma pamoja na vitambaa vigumu vya ngozi, vyenye rangi nyeusi, meza za kisasa zitumikazo ofisini. Hakika samani hizi zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji.

Fundi seremala akiwa na mashine ya kuchonga mbao, akichonga kibao kidogo tayari kutengeneza samani mbalimbali kama vile kiti, meza au kabati kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Fundi seremala wa kike ameshikilia msumeno mdogo, tayari kukata mbao iliyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa ustadi. Kutengeneza vitu mbali mbali vya samani ambavyo hutumika majumbani kama viti, meza, makabati, makochi na vitanda tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa lililowekwa tayari kuuza vitu vya samani, aina ya vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nzuri, na dhifu na ya kuvutia; tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja husika.

Samani mbalimbali hasa vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao asilia na chuma aina ya nondo zenye rangi nyeusi, tayari kwa mauzo kwa wateja watakapohitaji kwa matumizi ya nyumbani.

Mafundi seremala wawili wakifanya kazi yao ya kukata na kutengeneza bidhaa mbalimbali zitokanazo na mbao ambazo ni samani, huku wengine wakiwaangalia jinsi wanavyofanya kazi.

Duka kubwa la kisasa linalotumika kuuza samani mbalimbali, yakiwemo makabati, viti pamoja na makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao, vitambaa vigumu vyenye rangi za kuvutia, pamoja na masponji mazuri, tayari kwa mauzo.

Sehemu maalumu itumikayo kutengeneza na kuuza samani mbalimbali. Kukiwa na makochi yaliyotengenezwa kwa mbao, magodoro na vitambaa vigumu vyeusi vya kuvutia vitokanavyo na ngozi ,tayari kuuzwa kwa wateja.

Fundi seremala, aliyevalia nguo ya bluu, akitengeneza na kukereza mbao tayari kutengeneza samani mbalimbali, kama vile viti, meza, vitanda; vinavyotumiwa majumbani kwa matumizi mbalimbali.

Sehemu nzuri ya kisasa iliyotengenezwa kwa mapambo, kwa ajili ya mapokezi, hutumiwa na wahudumu kukaribisha wateja wanaotaka kupata huduma ya chakula na malazi, ndani ya hoteli za kisasa.

Mwanamke mmoja amesimama pembezoni mwa sehemu ya mapokezi ya hoteli, ambapo akihudumiwa na wahudumu wawili huku wakimsikiliza na kuandika taarifa zake, tayari kupata huduma ya malazi na chakula.

Eneo kubwa la kuvutia lenye viti vizuri vilivyopambwa kwa vitambaa vyenye maua pamoja na meza za kisasa, zilizo wekwa katikati kwa ajili ya kulia chakula pia kunywea vinywaji mbalimbali, watu wanapokuwa wamepumzika au kwenda kula hotelini.

Mama na watoto wawili wakiwemo ndani ya hoteli katika sehemu yenye viti na meza, ambazo wateja huketi na kupata vinywaji pamoja na chakula kutoka kwa wahudumu wa eneo hilo.

Soko kubwa la nyanya likiwa na wateja pamoja na wafanyabiashara, walioketi na kupanga bidhaa hizo mbele ya meza ndogo, zikiwa ndani ya vindoo vya plastiki kuuzwa kwa watu mbalimbali kwa matumizi yao.

Mfanyabiashara wa kike aliyesimama pembezoni mwa kichanja au meza, iliyowekewa matunda mbalimbali yaliyotoka bustanini kama; nyanya, matango, hoho, vitunguu na ndizi zilizoning'inizwa kwa kutumia kamba tayari kwa mauzo na kuvutia wateja.

Mkulima wa kike aliyepo sokoni amepanga nyanya katika kichanja au meza iliyogawanywa katika makundi tofauti, yenye bei mbalimbali ambazo mteja atakuwa anahitaji.

Soko kubwa lenye wateja mbalimbali na wafanyabiashara wanaouza nafaka za aina tofautitofauti kama mchele uliowekwa kwenye magunia, pamoja na maharage; tayari kwa wateja wanaohitaji.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa sokoni, wakiuza matunda mbalimbali yatokanayo bustanini kama vile; vitunguu, nyanya, pilipili hoho, nyanya chungu pamoja na viazi mbatata ambavyo huuzwa kwa wateja wanaohitaji kupeleka nyumbani.

Mfanyabiashara wakike, aliyopo sokoni akimhudumia baba mmoja (mteja), aliyekuja kununua bidhaa mbalimbali na mayai ya kuku.

Wafanyabiashara mbalimbali wameketi sokoni, huku mmoja akiuza mazao mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya, pilipili hoho, matango na viazi mbatata, vilivyowekwa juu ya meza za mbao, huku akikatakata mboga juu ya beseni kwa ajili ya kuuza kwa wateja.

Soko kubwa lenye wafanyabiashara wengi, pamoja na wateja wawili wa kike wakikagua nyanya, hoho na karoti zilizowekwa juu ya meza tayari kuuzwa kwa wahitaji. Hutumika kupikia mboga na vyakula vingine majumbani.

Wateja mbalimbali wakichagua nguo zilizoning'inizwa kwenye kamba na henga sokoni, zinazouzwa kwa bei ya chini hivyo kuweza kuchagua mavazi hayo kwa matumizi yao binafsi.

Mfanyabiashara aliyopo sokoni, ameketi kwenye kiti kidogo, mbele yake kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa, kama vile pilipili hoho, maharage pamoja na mahindi, na pia akifunga nyanya kutoka kwenye beseni, tayari kumhudumia mteja anayehitaji.

Viatu mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza pamoja na vingine vikiwa vimening'inizwa ukutani, tayari kwa kuuzwa sokoni kwa wateja mbalimbali wanaohitaji. Huku mavazi yakiwa yameniginizwa katika henga, kusubiri kuchaguliwa na kununuliwa.

Duka dogo lenye milango iliyoachwa wazi ikiwa imeandikwa M-pesa, tayari kutoa huduma ya kifedha ambayo huusisha mitandao ya simu hasa kutoa na kupokea fedha kutoka eneo moja kuja kwa mtu mwingine.

Simu ndogo kutoka kampuni ya nokia, ikiwa na ujumbe wa pesa zilizotolewa benki kuletwa kwene laini ya simu aina ya (M PESA). Huduma hii husaidia usafirishaji au uhamishaji wa pesa kutoka eneo moja kwenda kwa urahisi.

Kibanda kidogo chenye rangi ya kijani. Wateja wamesimama nje wakisubiri kuhudumiwa, hasa kutoa na kupokea pesa kwa kutumia mitandao ya simu, njia hii ni ya haraka na ni salama zaidi.

Mashine ya kielektroniki ya kisasa ya kampuni ya "M-Pesa", inayotumika kutolea pesa zinapokuwa zimetumwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, hasa kwa kutumia simu ya mkononi; njia hii ni salama na ni ya haraka zaidi.

Nyumba kubwa ya kisasa mfumo wa ghorofa inayojengwa kwaajili ya kupangishwa watu watakaohitaji kwa mkataba, utakaowekwa na kulipa kodi husika baada ya makubaliano.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye kuta nyeupe, madirisha makubwa yenye vioo, paa la rangi ya maruni, pamoja na uzio ulio tengenezwa kwa maua, tayari kwa ajili ya kupangishwa kwa wahitaji wanaotaka, na kulipa kodi kutokana na mikataba na makubaliano yaliyowekwa.

Nyumba kubwa za kisasa zilizojengwa kwa ustadi wa hali ya juu, zipo katika eneo moja tayari kwa ajili ya kupangishwa kwa watu wanao hitaji na kulipa kodi, kutokana na makubaliano yaliyowekwa baina ya mwenye nyumba na mpangaji.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa ya kisasa yenye uzio na kuvutia, paa la kupendeza, tayari kwa kupangishwa kwa watu wanaohitaji na kulipa kodi, kwa makubaliano yaliyowekwa baina ya mteja na muhusika wa jengo hilo.

Nyumba nzuri za kisasa aina ya ghorofa zilizojengwa kwa ustadi na ufanisi mkubwa, zingine zikiendelea kujengwa tayari kupangishwa kwa watu wanaohitaji kupanga, na kulipa kodi kwa makubaliano yaliyowekwa.

Duka kubwa la kisasa linalouza nguo na mabegi pamoja na mikoba mbalimbali, ilioning'inizwa kwenye enga tayari kusubiri wanunuzi wachague na kulipia.

Duka kubwa la kisasa liitwalo samani ya pamba yenye kuta za vioo upande wa mbele pamoja na mlango, likitumika kuuza nguo mbalimbali za kike pia za kiume za watoto na za watu wazima kwa ajili ya wateja wanaohitaji.

Duka kubwa la nguo zilizopangwa katika makabati kwa kukunjwa na mashati yaliyoning'inizwa kwenye henga, zingine zikiwa juu ya meza tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja kwa punguzo la asilimia arobaini.

Duka kubwa la kisasa la nguo za watoto wa kike kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka saba zinauzwa kwa bei ya shilingi mia saba, pembezoni kukiwa na chumba maalumu cha kujaribu na kubadilisha mavazi hayo, taa zenye mwanga mkali ili kuwasaidia wateja kuona kitu kwa ubora.

Duka kubwa la kisasa lililo pangiliwa katika mfumo mzuri wa kuvutia lenye makabati yaliyotengenezwa kwa chuma, nguo zilizopangwa ndani yake kwa ustadi mkubwa pamoja na makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika henga kwa ajili ya wateja wanaohitaji.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa tofautitofauti kwa wateja watakaohitaji kukiwa na eneo maalumu, kwa ajili ya kulipia pesa linalotumia kompyuta za kisasa kurahisisha upigaji wa mahesabu na malipo.

Mteja wa kike amesimama pembazoni mwa makabati makubwa yaliyopangiliwa kwa mistari na bidhaa kuwekwa ndani kwa ajili ya wateja kuchagua, akiwa na kikapu chenye matairi kwa ajili ya kubebea chochote atakachotaka ndani ya duka hilo.

Watu wawili wenye kikapu kilicho na matairi wakichagua vyombo mbalimbali vilivyopangwa katika mpangilio mzuri ndani ya makabati makubwa ya kisasa, tayari kununua na kwenda kutumia majumbani.

Duka kubwa la kisasa lenye makabati yaliyopangwa na kukatwa katika vyumba mbalimbali ili bidhaa za aina tofauti ziweze kupangwa, hasa biskuti na vinginevyo vinavyoweza kuliwa na binadamu, kwaajili ya wateja wanaoweza kutembelea duka hilo.

Mwanamke mmoja, mteja aliyetoka kununua bidhaa mbalimbali, ikiwemo nanasi kutoka duka kubwa. Akifanya malipo kwa njia ya kisasa, ikihusisha simu pamoja na kompyuta zinazotumika katika eneo hilo.

Duka kubwa la kisasa lenye makabati marefu yaliyopangwa kwa mpangilio sahihi, na ndani yakiwa na bidhaa tofauti tofauti, kwa ajili ya kumruhusu mteja kuchagua anachotaka na kwenda kufanya malipo, sehemu maalumu yenye kompyuta inayorahisisha kazi hiyo.